Mwanaume huyu ameshika kalamu mkononi akiandika katika karatasi alilonalo. Kando yake kuna mwenzake anayemsaidia mwanadada huyu katika kupakwa rangi kwa mkono.

Usafirishaji wa watu kupitia maji unaonekana mahali hapa kuwa umekamilika. Feri hizi zimeweza kufika mwisho na watu wako tayari kuanza kushuka ili kuelekea sehemu mbali mbali.

Shughuli ya usafirishaji, unaonekana mahali hapa. Tukiangalia vizuri, tunaona feri tatu tayari ziko katika maji, zinawasafirisha watu kutoka upande mmoja hadi mwingine. Feri hizi, mbili ndizo ziko mbele kisha moja tunaiona pale nyuma.

Waumini wa Kiislamu wamekusanyika katika uwanja ambao uko na nyasi. Wamepiga magoti, ishara kuwa wanaswali, wote wakiwa wa kiume.

Tunashuhudia 𝑠hughuli za usafiri kwa kutumia njia ya maji. Tunaona kuna feri mbili ambazo zinatumika kusafirisha watu kutoka upande mmoja hadi mwingine. Feri hizi ni za rangi moja na zote zinatumika katika usafiri.

Kuna uchoraji wa mkono ambao mara mingi hupatikana na waswahili, hii inakuanga njia moja ya urembo hasa kwa wanadada wa uswahilini wakati wa sherehe kama vile harusi.

Pesa mingi zilizopangwa kwa mafumbu, na kufungwa kwa mipira zimewekwa ndani ya sanduku kubwa la mbao na kuna mikatale mingi ya noti iliyopangwa na utaratibu.

Kivuko cha abiria na magari kinaendesha shughuli zake juu ya maji. Kimejaa watu wengi waliopanda juu na upande wa chini, wakisafiri kutoka upande mmoja hadi mwingine.

Tunaweza kuona kanisa ambalo limejengwa kisha kuna watu watatu walioko hapo nje wanaoelekea katika kanisa hili. Kanisa hili pia kando tunaona miti au mimea ambayo imepandwa kando.

Watalii wamekuja katika eneo hili la Mombasa. Kuna nyumba moja ya rangi nyeupe na samawati. Chini, wanauza kofia na vitabu. Wanaelekea upande mmoja hadi mwingine kuangalia vifaa hivi.

Kuna shughuli inayoendelezwa mahali hapa na watu wanaopeana usaidizi. Tunaona mke mmoja mwanadada mmoja pamoja na mwanaume mmoja wamesimama wakiwasaidia kwa maelezo walioketi chini.

Kuna miti ya mnazi mahali hapa. Mti mmoja unaonekana kuwa na minazi minne, ambayo inaonekana kuwa imekomaa na tayari kung'olewa. Pia tunaona mchanga ule mweupe, ambao mara mingi hupatikana upande wa Mombasa au baharini.

Tukio la hadhara linafanyika nje, chini ya hema kubwa, jeupe. Kuna mkeka mwekundu na mipaka ya kamba iliyoshikiliwa na nguzo za dhahabu. Mtu aliyevalia mavazi ya kiislamu yupo jukwaani akizungumza kupitia kipaza sauti.

Kuna ukuta ambao umeshikanishwa na lango ili kuzingira mahali kama vile jengo au mahali pa watu kuketi kufanya shughuli zao. Tunaona pia kuna mimea kando ambayo imemea ya rangi ya kijani.

Mashindano ya kuruka yanaendelea. Mchezaji mmoja wa kiume kwa jina, Kipchirchir, anaonekana kuwa katikati ya kuruka. Kando yake, kuna watu wawili, wa kike na wa kiume, wanaomuangalia kwa karibu sana anavyoruka.

Viti hivi vimetengenezwa kwa ajili ya watu kukalia baada ya kutoka baharini. Kuna miti kando ya mnazi, mbele tunaona mattress ambazo zimewekwa za rangi ya samawati.

Hapa ni baharini, hapa baharini tunaweza kuona kando kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imemea kando ya bahari hii. Pia ukitazama hapo katikati, utaona kuwa, kwa sasa maji yanatoka upande mmoja kukuja huu upande mwingine.

Mjengo huu wa shule, umepakwa rangi mbili nyeupe na samawati. Kuna geti ambalo limetengenezwa na chuma, kando ya mjengo huu, kuna mimea ambayo imemea ya rangi ya kijani.

Wanaume wawili waliovaa suti rasmi, wanapeana mkono kwa tabasamu huku wakizungukwa na watu wengine waliovaa mavazi kama hayo, akiwemo afisa wa kijeshi aliyevalia sare za rangi ya kahawia.

Bango la tangazo limewekwa kwenye ukuta wa duka. Liko na picha ya glasi yenye kinywaji cha pombe na maandishi ya onyo yaliyoandikwa kwa Kiingereza. Chini kuna maandishi mengine yanayosema hairuhusiwi kuuzwa kwa watu walio chini ya umri.

Hili ni eneo lenye mchanga mweupe na mjengo wa jumba wa wageni kwa umbali. Kuna kibanda kilichojengwa kwa miti na matawi ya mnazi ambacho kinaonekana kutumikia kama sehemu ya kupumzikia.

Mwanadada huyu anaashiria kuwa mkenya, kwa ajili amevaa sare ambazo ni za rangi ya bendera ya Kenya. Tunaona rangi nyekundu, rangi nyeusi, kijani, na rangi nyeupe. Pia amefurahia na kuonyesha kuwa, amefurahi kwa jambo ambalo linaendelea mahali hapo.

Mwanaume huyu aliyefurahia amevalia koti. Ameshika kifaa cha kupaza sauti. Anaelezea watu kuhusu Milimani High Court Civil Division ili waeze kuelewa hii ni jambo gani.

Shughuli ya usafirishaji wa mizigo uko mahali hapa. Tunaona vyumba vya kusafirishia mizigo mikubwa, haswa bandarini, vikiwa mahali hapa tayari kwa usafirishaji au kuonekana kuwa vimeshafika kuchukuliwa na wateja.

Ufukwe mpana wa bahari wenye mchanga mweupe unaoenea hadi mbali. Upande wa kushoto kuna mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya samawati akisafiri kando, huku mawimbi madogo yakigonga pwani kwa utulivu.

Kuna mjengo wa mapumziko yaliyojengwa kwa paa la makuti yakikabili bahari. Mbele mchanga wa rangi ya udongo na kahawia na miti mirefu ya minazi inayoyumba kwa ajili ya upepo.